Ninaona viti vyeupe vinne na pia ninaona meza nyeupe na kwenye meza ninaona kompyuta pia ninaona dirisha iliyowekwa pazia pia ninaona ukuta ulio wa rangi samawati.

Ninaona mtu ambaye ameketi na amevalia shati ambalo limeandikwa Kenya. Pia amevaa kofia na amebeba karatasi ambayo imeandikwa anaruhusiwa Paris mwaka wa 2024.

Ninaona mlango uliyofungwa na imepakwa rangi nyekundu na kando yamepakwa nyeupe na imeandikwa gredi ya kwanza cha mwalimu Agnes karibuni.

Huu ni ukurasa wa mia moja sabani pale juu pameandikwa kipindi cha pili Kisha bora sarufi matumishi hiki na hivi hiki ni kitabu kitabu hiki ni kizuri , hivi ni vitabu vitabu hivi ni vizuri , hiki ni kiatu kiatu hiki ni kibaya hivi ni viatu hivi ni vibaya.

Ninaona watu wawili ambao wanaendesha baiskeli na mavazi yao yameandikwa Kenya. Pia ninaona wamevalia kofia ya kukinga ajali kwenye kichwa. Pia kando yao ninaona msitu.

Ninaona mtu ambaye anaendesha baiskeli na ana mguu mmoja. Pia amevalia chombo cha kuzuia ajali kwenye kichwa chake. Kando ya barabara ninaona misitu.

Ninaona wanawake walemavu wasioweza kutembea na wanatumia gari la walemavu kutembea ambao wamevalia mashati nyekundu ambayo yameandikwa Kenya. Pia nyuma yao ninaona miti ambayo imemea.

Ninaona walemavu wawili walio na mguu mmoja na wanatumia vyuma ili waweze kutembea. Pia mmoja wao anagonga mpira na nyuma yao ninaona ua uliojengwa na mawe.

Naona ilani ambayo imewekwa kwenye mlango na imeandikwa ukiingia chumba hii kusoma ni furaha na uhusiano unatarajiwa pia kuwa na moyo mzuri na kuheshimiana ni kitu ambayo wanasema na wanafanya.

Hili ni jumba la ghorofa ambalo limejengwa kwa pande mbili, la juu na la chini. Limejengwa kwa mabati mekundu na kuna madirisha na pia ninaona kiti. Hapa mbele kuna nyasi na pia ninaona kitu nyeupe ambalo ni refu.

Ninaona chati ambayo imeandikwa silabi kutoka ya kwanza hadi ya mwisho na imeandikwa kwa herufi kubwa na herufi ndogo. Chini ya hiyo imeandikwa furaha. Kandokando ya hiyo chati imechorwa watoto masungura.

Ninaona nyumba ambayo imejengwa kwa mawe, na kuna dirisha ambalo limepakwa rangi ya kijani kibichi, pia ninaona miti na ninaona ua ambao ulijengwa kwa mawe.

NInaona nyumba iliyojengwa kwa mawe na maua yamepandwa vizuri pia ninaona miti. Nyuma ya hiyo nyumba ninaona jumba la ghorofa ambalo mabati yake ni Mekundu pia ninaona miti.

Ninaona mtu ambaye amelala na amevalia miwani na kuna mtu mwingine ambaye ameinama akimwangalia. Pia ninaona mahali ambapo pameandikwa mpya 41.

Ninaona ubao ambaye imekawanywa mara nne kuna mandishi ambayo yameandikwa tena ninaona kifutio na ninaona rula, ukuta la darasa hili ni la kijani kibichi.

Ninaona madawati mawili na pia ninaona viti viwili, pia ukuta umepakwa rangi nyeupe na pia ninaona mapazia mawili hapo.

Ninaona karatasi ambayo imeandikwa jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi. Pia ninaona karatasi ambayo imeandikwa kwa maneno ya rangi nyeusi.

Ninaona nyumba ambayo imejengwa na mawe na ina madirisha mingi. Madirisha haya yana vitambaa. Pia nyumba imepakwa na rangi nyeupe. Ninaona pia maua na ilani amnbayo inasema: Wageni tafadhali pitieni kwa ofisi.

Hiki ni kitabu ukurasa wa sabini na tisa, gari hili linaitwa lori, lori limebeba mchanga, mchanga uliobebwa ni mzito hili ni garimoshi, garimoshi linapitia kwenye reli, garimoshi lina mabehewa mengi. Baiskeli imebeba mizigo mwendeshaji wake anakanyaga pedali, baiskeli inaendesha vizuri.

Ninaona nyumba ambayo imepakwa rangi nyeupe na kuna wanyama ambao wamechorwa. Pia ninaona madirisha manne na ninaona mlango. Pia ninaona mti nyuma ya darasa na mbele ninaona maua.

Hili ni darasa. Ninaona madawati sita na ninaona viti. Pia ninaona ubao na ninaona rafu ya kuweka vitabu. Ukuta wao umepakwa rangi jeupe.

Ninaona nyumba iliyojengwa kwa mawe na mlango wake ni wa rangi nyekundu na umefungwa. Imeandikwa gredi ya 8C, mwalimu Ewoli. Pia ninaona maua iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Ninaona nyumba ambayo imejengwa kwa mawe pia kuna dirisha na ina milango miwili, mlango mmoja umefunguliwa, rangi ya mabati ni udhurungi na pia kuna nyasi.

Ninaona watu waliowalemavu na wanatumia vyuma ili waweze kusimama vizuri. Wamevaa mashati mekundu yaliyoandikwa Kenya na wamevaa kaptura ya rangi kijani kibichi. Wanacheza mpira.

Ninaona watu ambao wamesimama, wanaume kwa wanawake na wote wamevalia mavazi ambayo yanafanana. Pia kuna mmoja ambaye ana ulemavu na amekalia kwenye kiti chake cha kujisukuma.

Ninaona watu wanne watatu wamevalia mashati mekundu na mmoja amevalia shati samawati. Wawili ni wanawake na wawili ni wanaume na wanajaribu kukimbia pia ninaona watu ambao wamesimama kando.

Ninaona mtu ambaye amesimama na amevalia suti. Pia ameshika karatasi kwenye mikono yake na amewekewa maikrofoni karibu na mdomo wake. Nyuma yake ninaona mahali ambapo pameandikwa: Masomo ya watu walio walemavu nchini Kenya.

Ninaona karatasi ambalo lina maswali kutoka la nane hadi la kumi na nne. Linauliza kuhusu Biblia. Pia ninaona ambapo pameandikwa "achore jua", pia ninaona ambapo pameandikwa "achore Biblia".

Ninaona kompyuta ambayo imewekwa kando kando ya darasa na pia viti vimepangwa katikati ya darasa, pia ninaona dirisha ambalo limefunguliwa na pia ninaona ubao.

Ninaona mtu ambaye amevalia vazi ambalo limeandikwa Kenya na anaitwa Wesley Kimeli Sang ambaye ni mkenya na tarehe zake za kuzaliwa zimeandikwa. Pia ni mkimbiaji wa mita 1500.

Ninaona mama ambaye ameketi kwenye meli na pia kuna maji pia ameinua mkono wake, chini yake imeandikwa Asia sururu kujifunza katika mto wa ouse.

Hapa pameandikwa katika shule yetu tunaheshimu sheria, tunafanya kazi kama kundi, tunaheshimiana, tunatimiza ndoto zetu, tunafuata sheria, tunaheshimu walimu na tunafika kwa saa. Pia pameandikwa, lazima tuseme asante, tafadhali, pole, nisamehe na Mungu akubariki. Hatuwezi jitolea. Sisi ni familia.

Ninaona kitabu ambacho kimeandikwa: Mtaala unaozingatia umilisi. Nyota ya Kiswahili, Kitabu cha mwanafunzi Gredi ya pili. Ninaona farasi inayobeba watu wawili na kimeidhinishwa.

Ninaona watu ambao ni walemavu walio na mguu mmoja na wanasimama kwa kutumia vyuma. Pia ninaona watu wasio walemavu na ninaona nyumba iliyo nyuma ya hao watu. Pia ninaona miti.

Ninaona watu watatu ambao ni walemavu wana mguu mmoja wanatumia vyuma ili waweze kusimama vizuri. Pia ninaona mtu mmoja ambaye anaweza kusimama vizuri. Na nyuma yao kuna viti vya rangi kijani kibichi na vya rangi nyekundu.

Hapa pameandikwa Aprili na Mei, Jumatatu tarehe 24, mwezi wa pili, 2025. Swali: Samueli alijibu aje Mungu alipomwita ?

Ninaona kiwanja ambapo Kuna watu wawili ambao wanakimbia na pia Kuna watu wawili ambao wameketi pia ninaona viti viwili ambavyo havijakaliwa na kuna watu watatu ambao hawachaketi.

Hapa ni darasa. Kwenye madirisha yamewekwa pazia na madawati yamepangwa manne manne. Juu ya dawati, kuna karatasi na nyuma ninaona meza iliyo na vitabu mingi.

Ninaona mti ulio na maua mengi na ninaona mahali pa kuchezea watoto. Pia ninaona maua na ninaona ua lililojengwa kwa mawe. Pia ninaona waya ya stima.

Ninaona wachezaji wanne ambao wameshikana. Wote wamevaa suruali nyeusi. Kuna mmoja ambaye shati lake limeandikwa B mwingine limeandikwa Kimani. Kuna mmoja ambaye amefunika macho yake.

Ninaona ilani ambayo imeandikwa mahali pa kusanyika moto inapotokezea. Nyuma ya hiyo ilani ninaona tenki ambalo limejengewa mahali pa kusimama. Pia ninaona nyasi.

Ninaona mtu ambaye ni mlemavu na ako na mguu moja ameshika vyumo kwenye mikono yake mowili hili kumwesesha asimama pia amevalia shati ambalo limeandikwa Kenya, pia ninaona mpira chini yake kwenye uwanja.

Ninaona ubao ambao kuna ruler iliyofunika maneno mengine. Maneno yanayoonekana ni Ijumaa, Februari 2025. Swali, herufi ndogo hutumika na yameandikwa silabi.